Mtu anayeonekana kuwa na ulemavu amevalia sare nyeupe na inayo nyekundu ndani mikongojo. Kuna mpira pale anaonekana anaucheza, labda ni mchezo ya walemavu ambayo hushirikisha wachezaji mbalimbali. Watu hawa wanaonesha kuwa kila mtunako sawa.

Panaonekana mtu anaonekana kuwa mchezaji wa mpira wa mbio au riadha, ambaye amebeba bango fulani ambaye anasherekea ushindi fulani. Amevalia sare ya nyekundu na kuna kijani kibichi kwa umbali. Vile vile amevalia kofia nyeusi na anakaa mwingi wa furaha sana, labda ni kuokana na ushindi wake fulani ambao ameeza kuupokea.

Bango la maelekezi ambalo linaonekana kuwa shuleni la rangi ya samawati vilevile lenye rangi ya kibichi limeweza kutiliwa kwenye ukuta kwenye pillar fulani ambayo inaonyesha penye pa kuenda na pa kutoka. Labda bango hili ni la kuelekeza wale ambao ni wageni hapa shuleni sababu inaonekana kuwa shule moja kwa moja kwa minajili imeandikwa school .